Kuna bango lenye limeandikwa "Shimo la Tewa School" na liko na muhuri wa wizara ya elimu, na kwa upande wa kulia kuna bango hilo hilo lenye maneno hayo hayo. Na pia kwenye bango hilo kuna rangi za bendera ya Kenya. Na pia kuna mti na tunaona gate .

Ubavu wa nyumba, na pia kando kando kuna miti ya rangi ya kijani, na pia manyasi ya rangi ya kijani. Na tunaona kuna pipe , juu ya manyasi hayo.

Naona ubao mweupe wenye maandishi ya samawati na nyekundu na kuna rula yenye rangi ya machungwa yenye imesimama wima kuficha baadhi ya maandishi. Halafu naona herufi A mpaka Z na pia kuna baadhi ya viunganishi kama da ga sha.